Mimea ya kijani kibichi ambaye yamepandwa kwenye vijikaratasi vya rangi nyeusi, zoezi hili linamsadia mkulima wakati ambapo anataka kutengeneza miche ya shamba kubwa kutumia shamba ndogo, hivi itamsadia kutoa miche hayo kwenye sehemu ndogo ya shamba kupeleka kwenye sehemu kubwa.

Ndizi zimetiwa sakafuni mwa nyumba ambapo rangi hiyo Ina rangi ya nyeupe ukutani na sakafuni ndizi zingine zimetiwa kwenye kijisanduku lenye rangi ya kisamawati ambapo kijisanduku hili hutumika kusafirisha ndizi hizi kutoka moja hadi zingine.

Mwanaume aliyevalia vazi la manjano na kofia ya manjano ,amebeba mtungi mgongoni ambayo anaitumia kunyunyizia ng'ombe dawa ili kuzuia magonjwa kama vile kupe, zizi hili limetengenezwa na mbao na mabati.

Maziwa yanatolewa kwenye lori na kumwagwa kwenye kifaa cha kichuma ambapo yanachuchungwa kutumia kijungi ya rangi nyeupe. Zoezi hili hufanyika wakati ambapo wakulima wanasanya maziwa ama sehemu moja alafu inapelekwa kwenye sehemu ambayo itatengenewa ili kutengeneza bidhaa tofauti tofauti kama vile maziwa lala au maziwa ya kuwekwa kwa muda mrefu.